Watu wawili waliomiliki meza ya maakuli. Vipo vyakula kama chipsi, sambusa, mahamri na nyama zilizochomwa zikaekwa kwenye vijiti.

Kwenye mazingira ya bahari iko mchanga mwingi uliobeba takataka zinazoletwa na maji, nyasi za rangi ya kijanikibichi na nyumba iliyojengwa na mti wa mkoko.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni, upo mchanga uliokauka na nyasi ndogo za rangi ya kijani zipo juu yake, pia mizizi imechipuka inaonekana.

Kundi la watu waliovalia mavazi tofauti tofauti wakiwemo wanaume kwa wanawake, wamesimama mbele ya samaki wengi, wa kuwa waliowanasa hutumiwa kupika chakula.

Ipo ng'ombe kubwa iliyo na rangi nyeusi na cheni ikiwa inapita nyuma yake. Mtu amejutama akiwa amevalia kofia na anakamua maziwa yakiingia kwenye kindoo cha chuma.

Kwenye mazingira ya baharini, miti mirefu ya minazi iliyoko na madafu imesheheni na rangi ya kijani, huku mchanga mweupe ukiwa unaonekana na nyumba za makuti zimezunguka.

Kwenye mazingira ya sokoni, aina tofauti ya vyakula vimewekwa kwenye ndoo zenye rangi ya samawati, nyekundu, na kijani, ikiwemo korosho, njugu, na bizari.

Kwenye mazingira ya sokoni ambapo bidhaa tofauti zikiwa zinauzwa ikiwemo sikuma, nyanya na dagaa. Wanawake waliovalia mavazi mazuri yanayopendeza wamesimama mbele ya bidhaa hizo.

Kwenye jiko linalotumia makaa na vyuma juu yake ipo miti iliyodungwa nyama ndani yake na zinachomwa zinavutia kwa macho.

Kwenye uwanja ulio na rangi ya kijani, zipo ng'ombe tano nyeusi na zikiwa na madoadoa meupe. Kwenye tairi zipo nyasi wanalisha.

Kwenye mazingira ya baharini mchanga mzuri unaonekana huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa kote. Nyumba zilizojengwa na kuzimiwa na makuti huku viti vya plastiki vikionekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga mweupe, kuna takataka nyeusi juu yake huku miti mirefu ya minazi ikiwa imesheheni rangi ya kijani kibichi.

Kiganja kimeshikilia sahani ya rangi nyeupe kikiwemo uma na ndani yake kuko na chakula kinachovutia kama kifuatacho chapati, pilau, nyama, kachumbari.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga na juu yake zikiwa ni nyasi zenye rangi ya kijani na uchafu ulioletwa kutoka kwenye bahari. Ipo dafu ambalo limeshinikiza rangi nyeusi.

Container zilizo na rangi nyeupe, nyekundu na samawati zimebeba baadhi ya vyakula; moja ikiwa ni miguu ya kuku, kola za konokono, kamba.

Kwenye sakafu, yapo masahani mengi ya chuma yaliyopangwa kilaini, yamebeba pilau ya nyama na kachumbari.

Kwenye mandhari ya bahari ni maji kwa umbali, na mchanga ufuoni, nyasi zimemea na kando yake ikiwa ni miti mizito yenye majani ya kirangi kibichi.

Kwenye mazingira yanayovutia, huku sakafu ikiwa imejengwa kutumia magalana. Kuna miti mingi ya kijani kibichi pamoja kuna mjengo uliojengwa kama malango makuuu, pia kuna taa yenye rangi nyeupe.

Kwenye meza yapo masahani matatu na hotpot mawili yakiwa ya vyuma, yamebeba vyakula kama sambusa na ndimu, donut , alafu kikombe cha chai pamoja na kijiko.

Kwenye mazingira ya kilimo yupo mdada aliyejawa na furaha amechuchumaa na kushika kisu na ndizi moja anatengeneza matoke.

Kwenye boma lililojengwa jumba la kupendeza na ukuta wa matofali uliopakwa rangi nyeupe, mbele yake ni nyasi zilizoshinikiza rangi ya kijani na minazi ipo, mataa ya rangi nyeupe yapo.

Kwenye uwanja wa biashara, yupo mwanaume moja aliyevalia mavazi ya upishi yaliyo na rangi nyeupe ameshikilia sahani na kutoa taswira ya kuongea, vipo vyakula vimeandaliwa na kuwekwa juu ya meza.

Mti mkubwa mnene uliogawanyika pande mbili ni mzito na juu yake kuna majani ya rangi ya kijani kipo kibao kilichobandikwa kina maandishi yafuatayo, Alcohol and nudity, music is not allowed.

Mwanamke mmoja aliyevalia hijabu kwenye kichwa chake ameketi chini huku mkononi akiwa ameshikilia kisu akikata samaki. Pia kuna mabakuli yaliyomzumguka na vyombo mbalimbali.

Chakula kitamu kinachovutia na kupendeza macho kina pakuliwa kwenye sahani ya plastiki iliyo rangi ya samawati, huku ndani yake ikiwa paja la kuku aliyekarangwa kando yake kuna kisahani kimejaa supu.

Kwenye uwanja, ziko ndoo na mabakuli zilizobeba samaki aina tofauti. Na wanawake wakiwa ni wauzaji , wengine wamekaa na walio simama.

Kwenye mazingira ya sokoni ,ambapo bidhaa tofauti zikiwa zinauzwa ikiwemo, kamba, samaki na kuku, huku mbele yake kukiwa kuna nyumba iliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe ikiwa na madirisha mengi.

Kwenye meza kipo chakula kitamu cha kuvutia, na glasi iliyo na kimaji cha njano. Masahani yamebeba pilau ya nyama, ndizi na kachumbari.

Wakati wa mchana ambapo nyaya za umeme zinaonekana zikiwa zimepita juu ya maghorofa yaliyopakwa rangi ya nyeupe huku watu watatu wanaume wakiwa wamesimama tayari kununua nyama zilizoekwa kwenye mishakiki.

Kwenye sahani ya chuma, ndani yake kipo kibakuli kilicho na mchuzi wa pilipili, viazi vya rangi ya njano pande mbili na mahamri manne yaliyo na rangi ya zambarau.

Kwenye duka kubwa ambalo limejengwa na paa la mabati juu, watu watatu wawili wakiwa wamesimama mmoja ameketi kuna biashara tofauti zinazouzwa hapa ikiwemo pishori, sukari na nguo.

Chakula kizuri kinachovutia na kupendeza kikiwa kimepakulia kwenye sahani mbili za chuma na kuwekwa kwenye sakafu ikiwemo mchuuzi wa nyanya, mchele na mayai, kachumbari na kikombe.

Kwenye uwanja mkubwa kipo kibanda kilichojengwa kwa kutumia miti, na juu liko paa dogo la mabati. Ndani yake ipo ng'ombe inayokunywa maji, na mitungi miwili iko nje yake.

Juu ya meza kuna sahani ya chuma ambayo imetumiwa kuekewa chakula cha sambusa ambazo zinakarangwa kwenye 𝑗𝑖ko la makaa na kikaango huku mwanaume mmoja aliyeketi anaonekana akiwa ameshikilia sahani.

Mhudumu ameshikilia sinia kubwa iliyo na masahani meupe na moja la chuma. Ndani yake, vipo vyakula kama chapati, pilau ya nyama, mayai na mchuzi. Vinavutia.

Mti mkubwa uitwao mvunje ukiwa umezongwa na miti mingine, juu yake yupo nyani ambaye ameshikilia mdomo.

Kwenye zizi, ng'ombe wengi wakiwa wa madoa meupe na meusi. Wengine wamelala huku wengine wakiwa wamesimama. Ukuta wenye madirisha makubwa uliopakwa rangi nyeupe.

Kwenye barabara iliyojengwa na magalana kando yake ni nyasi za kijani kibichi, mti na ukuta uliojengwa kwa matofali. Nyumba nyeupe inaonakana.

Kwenye mazingira yaliyo karibu na bahari, mchanga wa bahari unaonekana kwa mbali, huko miti mirefu ikiwa imezunguka maeneo hayo, kuna nyumba zilizojengwa kwa panza makuti.

Kwenye soko vipo vikapu kadhaa na viungo vinavyotumika kuungia mboga jikoni na ni kama vifuatavyo; Gingembre citron, 4 pieces Grillad et Poisson, Ras El Hanaout 35 Epices Viand Et Legume .

Kwenye ardhi iliyoshinikiza nyasi za rangi ya kijani kibichi wapo ng'ombe wawili wamelala na mmoja wa tatu akionyesha mapua peke yake.

Chakula kitamu na kizuri kinachopendeza macho pia kinavutia sana kiko kwenye sahani nyeupe ya plastiki ikiwemo samaki, kipande cha ndizi na tomato .

Kwenye jiko, lipo jiko la makaa linalowaka. Juu yake ni vikaango, kando yake ni kiti kidogo. Viazi na bajia zipo juu ya karatasi, na vingine vikiwa kwenye bakuli lenye unga wa ngano.

Kwenye jengo kubwa lililojengwa kwa paa la mabati juu yake na upande ikiwa ni nguzo za vyuma, wamo watu wanatembea katikati ya barabara na kando zikiwa ni ng'ombe zinalisha nyasi.

Kwenye leso kumewekwa sahani ya mbao ikiwemo na mahamri yenye rangi ya zambarau manne, yako na pembeni tatu yote.

Kiganja kilichoshikilia bakuli nyekundu nje na ndani nyeupe kina wekwa vitumbua kama vifuatavyo bhajia na viazi karanga za rangi ya njano.

Kwenye sahani kipo kijiko kilichotumbuizwa kwenye chakula kitamu na kinachovutia kwa macho ikiwa ni mchele mweupe, samaki na mchuzi.

Kwenye meza, lipo sahani leupe lililo na viazi vitamu vya rangi ya njano. katikati ni kibakuli kilicho na mchuzi na mboga ndani yake.

Ooh mashallah! Juu ya gazeti zipo nyama zilizochomwa ndani ya mibano na juu yake ikiwa ni kachumbari imemwagwa ya tomato , kitunguu.

Chakula kizuri na kitamu kinachovutia na kupendeza macho kimewekwa juu ya meza ya plastiki, huku kikiwa kimepakuliwa kwenye sahani ya chuma ikiwemo mchele, maharagwe na supu ya tomato .

Kwenye bakuli ya rangi ya chungwa nje na ndani nyeupe, vimo viazi karanga vilivyo na rangi ya anjano. Vinatamanisha.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji yaliyo na mawimbi makali. Ufuoni ni mchanga uliojaa takataka zilizoletwa na maji nyingi zikiwa na rangi ya kijani.

Juu ya ki mkeka lipo sahani lililojaa chakula cha kuvutia kama kifuatacho, pilau, mchuzi wa njano ulio na pilipili, pweza mkubwa na nyama zilizokatwa katwa na kachumbari.

Kiganja kilichoshikilia sahani iliyojaa vitumbua ndani yake ikikielekeza kwenye meza iliyo na sahani kubwa la rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na kaimati na kando ni kikombe.

Kwenye mandhari ya bahari, yapo maji yanayoonekana kwa umbali, yakiwa na povu la rangi nyeupe. Mchanga uliojaa uchafu ulioletwa kutoka kwenye maji hayo. Kando yake ni miti ya minazi.

Kwenye gari, kipo kiganja kilichovalia saa ya rangi nyeusi. Kimeshikilia dafu ambalo limechongwa na ndani yake liko na nazi.

Kwenye mazingira ya sokoni 𝑎𝑚bapo bidhaa tofauti 𝑣𝑖𝑘𝑖𝑤𝑎 vinauzwa yakiwemo mchele, bizari, tangawizi na sukari. 𝑀wanaume mmoja aliyevalia shati nyeusi na miwani kwenye uso wake ametabasamu.

Kwenye sahani ya rangi nyeupe yamo maharagwe ya nazi na mboga la rangi ya kijani juu yake, kikombe kilicho na chai ya maziwa, viazi karanga na mahamri matatu.

Kwenye ufuo wa bahari, upo mchanga mwingi, mti wa mnazi, na kando yake kabisa ikiwa ni nyumba iliyo na ukuta wa rangi nyeupe, mti mmoja mnene umegawanyika matawi.

Lipo sahani la chuma ambalo limebeba chakula kitamu, pilau ya nyama, ikiwa na viazi. Kando yake ipo kachumbari na ndizi mbili.

Kwenye kibebeo kikubwa cha rangi ya samawati yamo masahani manne makubwa kwa madogo, yakiwa yamebeba vyakula kama vifuatavyo, samaki wa kukarangiwa kwa mchuzi, mboga na ugali.

Kwenye sahani lililo na rangi nyeupe, kimo chakula cha kuvutia na kitamu, ikiwa ni viazi vilivyokarangwa viko na rangi ya njano na katikati ni kijibakuli kilicho na mchuzi.

Juu ya meza lipo sahani la chuma lililobeba viazi karanga vilivyo na rangi ya manjano, na kibakuli kilichobeba aina ya mahamri matatu ndani yake, kikombe kilicho na chai na kijiko.

Daktari aliyevalia koti la rangi nyeupe anatabasamu na mbele yake ni container anafanya vipimo.

Kwenye zizi wapo ng’ombe wa rangi tofauti, ikiwemo nyeusi, weupe, na wenye madoadoa. Mtu mmoja aliyevalia gumboots na kofia kichwani ameinama kuwakatia nyasi.

Kwenye soko ama watu wengi. Baadhi yao wakiwa wamesimama, wengine wapo na shughuli zao na kunao waliokaa juu ya magunia. Mikungu ya ndizi imetapakaa ikiwa na ndizi za rangi ya kijani.

Kwenye chumba kilicho na dirisha moja kimepakwa rangi nzuri, watu watatu wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja, aliyeketi kwenye kiti cha plastiki, wamevalia mavazi ya rangi nyeupe.

Kwenye sahani nyeupe ni mandazi matatu yaliyo na rangi ya zambarau. Kwenye bakuli ni maharagwe yaliyopikwa na nazi inayojitokeza kwa rangi nyeupe.

Kiganja kimeshikilia sahani nyeupe iliyo na chakula cha kupendeza kama kifuatacho, pilau, ndimu na mchuuzi, kachumbari ya kabichi, na yupo nyama wa baharini aliyekaangwa.

Kwenye sinia kubwa la rangi nyeusi, yapo masahani matatu meupe, yakiwa yamebeba chakula kama kifuatacho, pilau ya nyama juu yake ikiwa ni yai na kachumbari, soseji , kachumbari na chipsi, alafu na glasi iliyo na kinywaji.

Kipo kioo cha gari na mbele yake ni mti uliobandikwa kielekezo cha kuwa mbele ipo bump na chini yake ni nyasi zilizo na rangi ya kijani. Upo ukuta mweupe uliojengwa na kuchorwa marembo.

Kwenye chumba ambacho mbele yake ni mlango na ukuta wa rangi nyeupe, yupo dada aliyevalia tisheti ya rangi nyeupe anatabasamu. Mkononi ameshikilia sahani lililo na madafu yaliyochongwa na ndani ni mrija.

Kwenye sahani nyeupe iliyo na umbo la mviringo, ndani yake vimo vitumbua kwa jina la kaimati vinavyovutia kwa macho na vina rangi ya zambarau.

Kwenye duka ambapo baadhi ya viungo tofauti vikiwa vinauzwa vikiwemo; bizari, tangawizi, majani pia kuna mayai yakiyowekwa kwenye mikebe mitatu.

Kwenye meza kunavyo vyakula kama ifuatavyo; viazi, mkate wa kuoka na nyama ziko kwenye mishikaki halfkeki na taa katikati yake.

Ndani ya soko zipo ndoo nyingi za rangi nyeupe ndani ya boksi zimebeba vyakula vingine vinatumika katika kuongea mboga jikoni kama bizari, tangawizi, dawa ya pilao.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni upo mchanga mwingi na mnazi ulio na madafu mbele yake ni nyumba kwa umbali iliyojengwa kutumia paa la makuti.

Mwanaume ameshikilia dafu na mbele yake ni kikaango kilicho na vitumbua ndani na ipo mihogo na mengine madafu yaliyochomwa.

Kwenye ardhi iliyoonyesha zipo nyasi chache za rangi ya kijani na makobe wawili ambaye mmoja amepandia mwenzake nyuma.

Juu ya ardhi, ni ng'ombe iliyosimama nyeusi ikiwa na vidonda na imekonda. Imefungwa kamba kwenye mti na kando yake ikiwa ni makumbi ya mnazi.

Kwenye meza ya mbao ya rangi ya zambarau, lipo sahani leupe lililo na vinafasi vitatu ikiwa imebeba chakula kama kifuatacho, samaki wa kukaanga amepikwa na mchuzi, mboga, ugali.

Kwenye mazingira ya sokoni lliilojengwa kubwa kikiwa na watu ndani yake waliokuja kununua bidhaa tofauti zikiwemo, vitunguu saumu, tangawizi, nyanya, bizari.

Kwenye meza kunavyo vitumbua kadhaa kama vifuatavyo, mahamri, kaimati, bajia, sambusa, viazi karanga, na mwanaume aliyeinama ameshikilia bahasha mkono wa kushoto.

Mwanaume mmoja aliyevalia t-shirt ya samawati, ameinama na kunyosha mkono wake kuchukua samaki wadogo kwenye meza ambapo pia wapo wengine wakubwa na kamba.

Kwenye meza kumeekwa sahani leupe lililo na chakula kama kifuatacho, chapati, nyama zikiwa zimedungwa kwenye kijiti mbili, ndimu na pilipili.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga mwingi na nyasi zilizo na rangi ya kijani zimemea maua, yanapendeza kabisa.

Kwenye mazingira ya mbuga iliyoshinikiza rangi ya kijani kibichi, yupo ndovu aliyezibwa kichwa na mti mmoja.

Kwenye sahani ya chuma ndani yake kipo kibakuli kilicho na mchuzi wa pilipili, viazi vya rangi ya njano pande mbili na mahamri manne yaliyo na rangi ya zambarau.

Bakuli kubwa la rangi nyekundu limebeba pani lililojaa chakula kama kifuatacho, samaki wakukaanga, ndimu, mchuzi.

Kwenye kusanyiko la watu wapo wanawake waliojifunga leso vichwani mwao, na meza ikiwa imejaa samaki. Wanaonekana kuchagua na mnunuzi kuwaonyesha bidhaa na bei zao.

Juu ya leso, pamewekwa masahani matatu yenye mlo wa kuvutia zaidi. Ikiwemo pilau, mchele mkavu wa rangi nyeupe, mayai, na mboga.

Kwenye mandhari ya biashara wapo wanunuzi na wauzaji, kwenye meza ni mzee mmoja aliyevalia tisheti ya rangi nyeupe akiwa ameshikilia soseji anayemwaga ndani ya kisahani kwenye meza zipo nyama, mishikaki, soseji, chipsi.

Kwenye sakafu, limewekwa sahani la rangi nyeupe likiwa na chakula cha mchele mweupe, samaki vipande vitatu, na mchuzi kwenye kontena.

Kwenye bakuli linayo rangi ya kuonyesha nje, yapo maharagwe yanayotamanisha kwa macho, yamepikwa na mnazi na pilipili zipo juu yake.

Mzee mmoja aliyekaa kwenye kiti, amevalia kofia ya wallahi. Chini yake ni madafu yaliyo wekwa kwenye gunia mengine yakiwa yamechongwa na kutumika.

Mikono ya watu watatu imeshikilia madafu kila mmoja, na ambayo yametobolewa juu yake na kuwekwa mirija. Ndani yake yapo maji na nazi.

Karibu na bahari lipo soko kubwa ambalo linauza samaki wadogo Kwa wakubwa, kamba walio na rangi ya njano.

Chakula kizuri na kitamu kinachovutia na kupendeza macho kimewekwa juu ya meza ya plastiki yenye jina Tabby ikiwemo mchele, samaki na nyama imepakuliwa kwenye sahani nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji na juu angani ni mawingu meupe. Ipo miti kama ya mnazi na maua yaliyomea juu ya mawe.